Mwalimu wa jinsia ya kiume amesimama pembeni ya wanawake wawili walioketi wakitabasamu, huku wakimsikiliza na kutumia tarakilishi mpakato wakiwa katika mazingira ya darasani.

Wanawake wanne wapo ndani ya jengo la ushonaji huku wakijifunza kupima nguo kwa furaha, hii inawaongezea ujuzi zaidi.

Watu wengi waliovalia vazi la bluu, wameketi wakimsikiliza kwa umakini wakufunzi wao wawili, waliosimama mbele wakinakiri kitu katika ubao.

Katika chumba watu wengi wameketi katika duara, huku mmoja wao akiwa anaelekeza jambo na wengine wakimsikiliza kwa umakini.

Wanafunzi watatu wameketi huku wakijisomea katika chumba cha maktaba, mmoja wao akiwa wa kiume na wawili wakiwa wa kike.

Watu watano wa rika tofauti tofauti wamesimama mbele ndani ya chumba kikubwa huku wamebebelea vyeti vyao kwa umakini na kwa tabasamu, hii huwaongezea ujuzi wa kielimu.